Muuguzi anaonekana akitoa huduma za kudunga watu. Mwanamke mmoja akiwa amekaa chini akipewa chanjo hio, watu wengine wakiwa wamepanga laini mmoja akionekana kuvuruta shati yake juu ili kuweza kupata hio chanjo.

Maelezo ya jinsi ya kuweza kuzuia malaria na umuhimu wa kuweza kuzuia malaria. Mama na mtoto waliochorwa wakiwa ndani wamejifunika chandarua chenye dawa ili kuweza kuzia maambukizi ya mbu na malaria.

Wanawake watatu ambao wanaonekana kuwa ni wauguzi ama wahudumu wa afya wakiwa wamevalia sare rasmi za kufanya kazi. Wote wakiwa wamevalia barakoa, Wanaonekana kumsukuma au kumbeba mgonjwa aliyelazwa kwenye machela.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na manguo ya kitenge anaonekana kumwongelesha ama kumwelezea jambo mwanamke mwingine aliyevaa T-shirt ya buluu na kofia nyeusi na pia kuvalia barakoa.

Watu wanne wamesimama na kuketi kwenye korido ya kituo cha afya, mmoja akiwa amevaa sare nyeupe za uuguzi na glavu. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha upekee akipokea huduma ya afya kwenye mkono wake kutoka kwa muuguzi. Wengine wanasubiri huduma huku mazingira yakiwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Wauguzi na madaktari wamevaa mavazi kamili ya kujikinga , wakiwa ndani ya wodi ya hospitali. Kitanda cha mgonjwa kimezungukwa na mashine za uangalizi na vifaa vya matibabu, baadhi ya wagonjwa wakiwa wamelala vitandani.

Mtu mzima na mtoto wamekaa kwenye kitanda chenye godoro na shuka za rangi ya bulu na nyekundu ndani ya chumba. Wote wamelindwa na chandarua cha mbu cha rangi ya buluu kikiashiria tahadhari dhidi ya malaria.

Watu wamevaa sare za hospitali na barakoa wamesimama karibu na troli lililojaa dawa, sindano na vifaa vingine vya matibabu. Mmoja anashika drip na mwingine anaandika kwa daftari au form . Inaonekana kama wanapanga au kutoa huduma kwa mgonjwa.

Mama aliyevaa vazi la rangi angavu na barakoa ameketi kwenye meza ya plastic . Pembeni yake kuna pochi na daftari. Watu wawili mbele yake, moja amevaa kofia na mwingine suti nyeusi. Wote wamevaa barakoa na wanaandika kwenye karatasi. Mazingira ni ya nje karibu na ukuta wenye maandishi na nyasi. Hali inaonyesha shughuli ya usajili au huduma ya afya.

Mwanamke aliyeshikilia mtoto, mwanamke huyu akiwa amevalia shati ya kijani kibichi yenye maandishi community health volunteer .Mtoto huyu anaonekana akiwa pia amevalia shati iliyo na nyeupe na maua na sehemu nyingine ikiwa buluu.

Watu watatu, akiwemo mmoja anayeonekana kuwa rais wa Kenya, wakiwa wamesimama wakimwangalia mhudumu ambaye anamhudumia ama kumpea chanjo mtoto ambaye ameshikiliwa na mama yake. Mandhari inaonyesha kana kwamba ni darasa ambayo imetumika kutoa chanjo hiyo.

Watu wawili na mtoto mmoja, mwanamke akiwa ameshilia mtoto. Mtu mmoja aliyevalia barakoa, akiwa na vitu ama vifaa mkononi, akiweza kumwelezea mwanamke mwenye mtoto, huenda jinsi ya kutumia. Mandhari inaonyesha hali ya ukame au ukavu, ama haya ni maeneo yasiyokua na mvua.

Lori nyeupe kubwa linalotumika na Beyond Zero Campaign Clinic linaonekana likiwa limeegeshwa, chini yake kukiwa na zulia nyekundu. Lori hili limeweza kuchorwa mtabibu daktari anayesaidia mtu.

Mdomo wa mwanamke aliyetabasamu ikiwa imepakwa rangi mdomoni, meno yaliyo meupe moja ikionekana kwa ishangolewa ,ulimi ukionekana umekalia juu ya meno ya sehemu ya chini vizuri.

Meno ya mtu mwenye mapengo. Chini yakemeno yaliyorekebishwa na kuwekwa kwenye pengeo lile lililokuwa kwenye picha ya juu. Mikono iliyoshikilia imevalia glavu kumaanisha ni mikono ya daktari wa meno.

Mwanamke mwenye meno meupe yaliyong'aa ,anaonekana akitabasamu. Mdomo wake ukiwa umepakwa rangi. Yeye anaonekana mwenye furaha. Ngozi yake pia inaonekana ikiwa laini, kudhihirisha kwamba amejitunza vyema, ipasavyo.

Meno ikionyeshwa kwenye picha upande wa juu, meno iliyo na nafasi nafasi ama iliyoweza kuvunjika. Upande wa chini, yanaonekana meno ambayo hayajavunjika na yote yako sawa, ikionyesha kuwa huenda mhusika alifika kwa daktari wa meno na akayatengenezewa.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa ama mtu ambaye amekuja kufanyiwa ukaguzi ama kung'olewa meno. Mwanamke huyo anaonekana akiwa amepanua mdomo machoni mwake akiwa amevalia macho nne.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi ya giza umefunguliwa. Meno meupe na safi yanaonekana vizuri. Meno ya juu na ya chini yamepangwa vizuri na fizi zinaonekana zikiwa na afya. Kuna maandishi chini ya picha yaliyaoandikwa kwa kiholanzi.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Na anaonyesha meno yake ya mbele, Huku mkono wa daktari ukiwa umevaa glovu za rangi ya bluu ukimshika mdomo. Meno ya mtu huyu yanaonekana kuwa na pengo kubwa katikati ya meno ya mbele ya juu.

Daktari wa meno amevaa glovu na maski akishikilia mfano wa fizi na meno wa binadamu .Daktari anaelekeza kidole kwenye mfano huo akionyesha sehemu fulani ya meno labda anaeleza kuhusu meno au matibabu.

Tabasamu la mtu mweusi, meno yakiwa yamegawanywa katikati. Upande wa kushoto meno ni ya manjano, upande wa kulia meno ni mweupe zaidi. Ikidhihirisha tofauti ya kabla na baada ya kusafishwa, au kutakatishwa meno.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekaa chini huku wengine wawili waliovalia sare iliyo andikwa nutrition volunteer wakionekana wakitembea ama kusimama kueleza jambo. Wengi ya hawa wanaonekana wakiwa walio wa umri wa kadri na wazee pia wanaonekana wakiwa wameketi baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa.

Ambulensi ya colour nyeupe ikiwa na nambari ya usajili ya KDQ 090B. Ambulensi hii ni gari aina ya Toyota ambayo imeweza kuwekwa chuma mbele na pia imeandikwa ambulensi kwa rangi nyekundu.

Uwanja unaonekana ukiungua. Moto unaonekana kuenea kwa kasi, mtu mmoja akionekana akiwa ameshikilia matawi akijaribu kuuzima moto huo ambao unaonekana kuchoma uwanja uliokauka nyasi.

Watu walioathirika na mafuriko wakionekana wakiokolewa, na wengine waliovalia sare zilizo za nebo ya msalaba mwekundu, yani Redcross . Hawa wanaonekana wakiwa wameshikilia kamba, wakimbeba mmoja.

Wamama ama wanawake waliosimama mbele ya ofisi ambayo inaonekana kuwa ofisi ya serikali pengine kupata msaada wa vyakula. Magunia yaliyo na manembo yanaonekana yakiwa yamewekwa na kusimamishwa mbele.

Watu wanaonekana wakiwa wamevalia sare rasmi za kufanya kazi ya usafi wa umma pengine. Miguuni mwao wanaonekana wakiwa wamevalia mabuti yanayoonekana kutembea kuelekea upande ule mwingine wenye miti mingi na vyumba viwili.

Watu wengi ambao wamevalia sare rasmi za kazi wanaonekana kama watu wanofanya kazi katika idara ya kuzima moto au emergency services . Moshi unaonekana ukitoka katika sehemu ya ndani ya jumba hili.

Mtu mmoja amevaa fulana ya kijani anamsaidia mwingine kunawa mikono kwenye stendi ya maji yenye nembo ya UNICEF. Mbele ya nyumba za mabati kuna ndoo ya manjano na beseni la rangi ya zambarau. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaa wa mabanda. Njia ya udongo inapita mbele ya nyumba hizo.

Mtu mmoja yuko ndani ya bahari na picha imeweza kunasa maisha ya wanyama wanaoishi ndani ya bahari. Samaki wengi wanaonekana wakipita karibu na mtu yule ambaye amevaa mavazi ya kujikinga na pia kumsaidia kupumua.

Mtu mmoja ana onekana akiwa amesimama kwenye nyumba iliyo safi ambayo inaweza kuwa ndio ni maabara. Maabara hii iko na kiti kimoja cha rangi nyeupe na pahala pa kufanyia kazi ambapo pamepangwa vizruri. Kando yake pia kukionekana kuwa na kito kama kabati cheupe pengine cha kuekea samples .

Sehemu ya mahabara au chumba cha kazi. Kuna meza ndefu yenye vifaa vya kielektroniki na chupa za plastiki chini yake. Juu ya meza kuna mashine moja kubwa jeupe, yenye mstari mwekundu. Na pembeni kuna kompyuta ndogo nyeusi.

Hivi ni vifaa vya kimatibabu vinavyotumika kwenye chumba cha matibabu. vinaonekana vikiwa vimewekwa kwenye sakafu nyeusi. Kando yake, kuna vifaa vingine ambavyo ni vya kutumia kuvisafisha vifaa hivi baada ya matumizi na kuvihamisha.

Chombo cha kutumia hospitali au chombo cha madaktari, kilichowekwa juu ya meza. Meza yenye rangi ya hudhurungi. Chombo chenyewe kando yake kuna rangi nyeusi, kuna nyeupe na kuna krimu.

Rundo la godoro liliopangwa juu ya sakafu ya vigae ya rangi ya udongo. Zimefungwa na plastiki zikiwa tayari kwa matumizi au usafirishaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna anga la blue yenye mawingu madogo juu.

Meza safi ya maabara imepangwa na mashini kubwa nyeusi upande wa kushoto, skrini mbili za kompyuta katikati na raki ya mrija ya majaribio mbele ya skrini. Kabati jeupe limefungwa ukutani na kiti cha kisasa kimewekwa mbele ya meza. Mazingira ni safi ya kitaaluma yakiwa na vifaa vya kisasa vya maabara.

Mtu aliyevaa koti jeupe anaandika kwenye fomu mezani. Pembeni kuna stethoscope na karatasi nyingi ya hospitali. Mgonjwa ameketi upande wa pili wa meza . Amevaa shuka nyekundu na suruali ya mstari. Mazingira yanaonyesha ofisi ya daktari au kliniki.

Mashine ya chuma yenye mfuniko mkubwa wa kuzungusha na vipini viwili juu. Upande wa mbele kuna paneli yenye vigeso ya kudhibiti swichi na kipini na shinikizo. Muundo huu unaashiria ni Autoclave, hutumika kuua vijidudu vyenye vifaa vya hospitali kwa kutumia mvuke na shinikizo.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi akiwa amevalia macho nne na barakoa na sare rasmi za uuguzi. Ameketi kwenye chumba huku anaonekana akiandika kwenye karatasi.

Mtu ambaye ameshikilia kichwa kuonyesha kuchoka. Na pia bango ama maandishi makubwa yaliyoandikwa kwa rangi ya manjano, MAY IS MENTAL HEALTH AWARENESS MONTH .Na vitu vingine vingi vya kuweza kuzingatia kwa ajili ya afya ya akili.

Mwanamke ameketi anaandika kwenye karatasi akimsikiliza mwanaume aliyeegemea mbele na kushika uso wake kwa mkono moja. Mazingira yanaonekana ni ya ofisi au chumba cha ushauri. Kuna mmea wa kijani.

Hii ni dawa ya Health Vitamin Aid ambayo iko na milligramu 130 na ni ya asilia ya gelatin ambayo haina gelatin na ndani yake kuna vidonge 60. Ni ya watu ambao hawakuli nyama.

Dawa ya mililita mia moja, box yake ikiwa ya rangi ya manjano, ikiwa imetolewa nje. Dawa hii inatumika kuweza kutibu Parvexon Plus Injection ambayo ni ya ECF with pulmonary edema .

Boksi iliyo na rangi nyekundu na nyeupe ikionekana kuwa ni boksi ya dawa. Imeandikwa Profen Iboprofen Suspension. Hii ni dawa ya mtoto maanake upande mwingine wa hiyo boksi wamemchora mtoto.

Hii ni dawa ya mtoto ambayo inaonekana kuwa na box yake na dawa yenyewe kando yake. Box na dawa pia imechorwa mtoto. Dawa yenyewe ina maandishi meusi yalioyoandikwa, Acromol P

Box yenye dawa ya vitamin B99 complex, ikiwa ni ya rangi nyeupe na buluu. Box hii imeandikwa health aid na hii vitamin B complex hutumika kuweza kunywewa na ina vidonge sitini ndani.

Mama akiwa ameshikilia mtoto kichwani huku mmoja akiweza kumpatia mtoto matone ambayo inaaminika kuwa ni dawa ya mtone ya chanjo. Mtoto huyo amevalia shati ya pinki, mama huyo akiwa amevalia shati nyeupe, mwingine pia akiwa amevalia kitenge.

Mikono miwili ya mhudumu ambaye anaonekana kutoa huduma kwa mtoto moja ikiwa imeshikilia mdomo wake na mwingine ukiwa umeshikilia tembe na kufinya mdomo wa mtoto kufunguka ili kuweza kumpatia hizo matembe. Hii inaonekana kama hali ya kumpatia mtoto chanjo au vidonge vya vitamini.

Mikono miwili inayoonekana kuwa ni ya muuguzi ambaye anatoa chanjo. Mikono hiyo, ikiwa imevaliwa glavu za buluu, inashikilia sindano inayodungwa.

Mwanamke aliyevaa sweta la bluu na kofia ya kijivu amesimama mbele ya mwanaume aliyeketi akionekana kumpima au kumhudumia. Watu wawili wameketi karibu. Mmoja akiwa anaandika kwenye daftari. Mazingira ni ya ndani ya ukumbi wenye madirisha makubwa na mapazia ya bluu na njano.

Mtoto msichana anaonekana akidungwa kupewa chanjo. Mikono ya anayempea chanjo inaonekana ikiwa imeshikilia sindano ambayo imeingia kwenye mtoto na mkono wake pia unaonekana umevalishwa pete kuashiria kuwa ameoa au ameoleka.

Mtoto aliyevalia barakoa mwenzake pia aliyevalia barakoa anaonekana kung'anga'na kufikia bomba la maji la kunawia mkono, hii ikiwa ni njia moja ya kuweza kudumisha usafi wa mazingira na usafi wa kiafya wa mikono pamoja na watoto.

Muuguzi ambaye amevalia manguo ya uuguzi na barakoa. Anaonekana akiwa ameshikilia mkononi mwake sindano na dawa zinaonekana akijaribu kuweza kuvuruta ama kutoa dawa kutoka kwenye chupa chake cha asilia.

Mwanamke aliyevalia sare tofauti na wengine. Sare ya pinky akiwa amesimama. Amevalia barakoa anaonekana kutoa vitu kutoka kwenye boksi fulani huenda ya kusoma ama ya kuweza kupatia watu. Mandhari unaonyesha kando yake kuna ubao na kuna watu wengine waliovalia sare ya kijani wakiwa wameketi. Mtu mmoja akionekana akiwa ameketi wote amevalia barakoa.

Kijana mmoja akiwa anafungulia tap ya maji ili kuweza kunawa mkono akiwa amevalia barakoa. Kando yake kuna maandishi ya Covid-19. Nyuma yake kuna watu wanaoonekana wakiwa wamesimama na kushangaa.

Mtoto amesimama ukutani akiwa ameshika kichwa mwanamke aliyevaa koti la blue na barakoa kama vile anapima urefu au afya. Mazingira yanaonekana ya kijijini na mwanamke anaonekana kuwa mhudumuw a afya au mwalimu.

Mikono ya mtoto ambaye ameshikilia sabuni mkononi, huku maji yakimwagika kwenye mikono yake ilioshikilia sabuni kuashiria mtoto ambaye ananawa mkono kuweza kudumisha usafi wa mikono pia.

Mwanamke aliyevalia koti nyeupe akiwa anafungulia tap ya maji kwa mtoto aliyevalia barakoa na sare za shule ili aweze kunawa mikono. Msichana mwingine aiyevalia sare anaonekana akiwa amesimama kwa umbali kidogo.

Mtu anaonekana akinawa kupitia kwenye maji ya mfereji yaliyowekwa kwenye mpira uliodungwa na kuwekwa mfereji ili kuwezesha mtu kunawa vizuri. Kando kunaonekana kukiwa na sabuni na imeshikiliwa na kifaa ambacho kiliwekwa kushikilia sabuni kando yake.

Watu wengi wakiwa wamepanga laini wakionekena waki nawa mikono kupitia kwenye tapu na maji ya kisasa. Hii pengine ni jaribio au pengine kuonyesha umuhimu wa usafi na kudu misha usafi katika mazingira.

Mikono miwili, moja ikiwa imevalia saa na kamba nyeusi mkononi. Wanaonyesha vidole vya mkono wa kushoto ukiwa sawa mkono wa kulia. Kidole cha pete kikiwa na shida, kimefura na ni cheusi.

Mtu mmoja uenda mkimbiaje ama mchezaji anaonekana akiwa ameshikiliwa mguu na anaonekana akiwa katika uchungu ,mtu mmoja aliyemshikilia mguu anaonekana akiwa amevalia sare shingoni mwake akiwa na vifaa vy matibabu ,yeye huenda ni mtu ama ni daktari ama muuguzi.

Hivi ni vifaa vya kutumia kufanya tizi yote ikiwa ni rangi nyeusi ikiwa na manembo na rangi tofauti, tofauti, kidogo, kidogo, kando yake kama vile manjano na kijani kibichi. Moja ikionekana kuwa ya kilo kumi na sita, nyingine ikionekana kuwa kilo ishirini, na nyingine ikionekana kuwa kilo nne.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi chini ama ameanguka, anaonekana kushikilia mguu wake akionyesha hisia ya uchungu. Uso wake unaonekana kuwa anapiga nduru ama anahisi uchungu sana. Huenda huyu ni mchezaji wa rugby au mchezaji wa mpira wa kandanda.

Mguu unaoonekana kuwa na shida ya kiafya. Hali hii ya mguu inaonyesha kwamba kuna tatizo la kiafya mguuni. Mguu wenyewe umefura, na kando kando kunaonekana kuwa na weusi kidogo.

Mchezaji wa mpira wa miguu aliyevalia sare za kijani na glavu amelala chini kwenye uwanja wa nyasi, akionekana kama golikipa aliyeanguka au kuumia. Miguu yake iko juu na mikono imekunjwa uku uso ukiwa karibu na nyasi.

Mmea aina ya aloe vera .Mmea huu unatumika kama dawa ya kuku . Inatumika pia kama kifaa kinachotumika kusafisha ngozi kama dawa ya ngozi. Mmea huu ni mkali sana.